Moja ya mfumo wa benki ya "standard chartered" ambapo kuna picha kubwa ya pundamilia pamoja na maandishi meupe na meusi, na mfumo huu husaidia humkaribisha mteja mpya anefungua akaunti kwenye benki hiyo.

Ndani ya duka lenye bidhaa nyingi kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu na maandishi makubwa yenye rangi nyekundu. Na pia kuna picha ya mtoto mdogo aliyeshikilia glasi yenye kinywaji hiko na kwa chini kuna picha ya ng'ombe.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa, ambayo ina rangi ya bluu na maandishi makubwa meupe, pamoja na picha ya ng'ombe na glasi iliyojaa maziwa hayo. Na kuna sehemu kuu mbili. Moja kwa ajili ya kubofya ili kuandika kiasi unachokihitaji, na nyingine yenye mlango wa rangi ya fedha, kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa, ambayo ina milango mikubwa miwili ina rangi ya bluu, pamoja na picha kubwa ya ng’ombe na majaba ya chuma na kwenye mlango mmoja kuna sehemu ya kubofya kuandika kiasi unacho kihitaji na sehemu nyongine kwaajili ya kukinga kinywaji hicho.

Ndani ya duka lenye ukuta mweupe na madirisha yenye rangi ya bluu, kuna mwanamke anayemimina maziwa kwenye dumu kwa ajili ya mteja wake, na kwa nyuma kuna jokofu kubwa la rangi nyeupe, kwa ajili ya kutunzia kinywaji hicho ili kisiharibike, pia kuna makaratasi yaliyobandikwa ukutani.

Ndani ya duka la muuza maziwa ambalo lina ukuta mweupe kwa ndani na madirisha yenye grili ya bluu, kuna mwanamke aliyevaa koti kubwa jeupe akiwa anamimina maziwa kwenye jagi kwa ajili ya mteja wake, na kwenye ukuta kuna makaratasi yamebandikwa.

Mashine maalum ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo ina rangi ya bluu na nyeusi, pamoja na picha kubwa ya ng'ombe, na pia ina sehemu kuu mbili, ya upande wa kulia kwa ajili ya kubofya ili kuandika kiasi unachokihitaji na kushoto kwa kupimia kinywaji hicho.

Kontena jeupe ambalo linatumika kama duka la kuuzia maziwa yaliyo freshi, na kwa nje kumebandikwa makaratasi makubwa yenye rangi ya bluu, pamoja na maandishi, na kuna picha ya ng'ombe na glasi iliyojaa maziwa, na kwa ndani kuna ndoo pamoja na jagi.

Ndani ya duka kuna mashine maalum ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo ina rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na maandishi; na kuna picha ya glasi iliyojaa maziwa na ng'ombe, na kuna sehemu ya kubofya kwa ajili ya kuandika kiasi unachokihitaji na nyingine kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo ina rangi ya bluu pamoja na maandishi meupe na picha ya ng'ombe aliyechorwa imesimamishwa kwenye chumba chenye ukuta wenye rangi ya malai na pembeni kuna milango yenye rangi ya kijani.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na maandishi makubwa yenye rangi: nyeusi, nyeupe na nyekundu na picha ya ng’ombe. Na ina sehemu kuu mbili, kulia ni kwa ajili ya kubofya kuandika kiasi unachokihitaji na kushoto pakukingia maziwa hayo.

Duka moja lililowazi ambalo lina mageti ya kijani, yaliyofunguliwa. Na kwa juu kuna bango kubwa lenye maandishi yenye rangi ya bluu iliyokoza. Na ndani yake, kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi. Na kwa pembeni, kuna mwanaume na mwanamke wakiwa wanaongea.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo imesimamishwa karibu na ukuta wenye rangi ya malai, na kifaa hicho kina rangi ya bluu na nyeupe pamoja na maandishi na picha ya ng'ombe, na kuna sehemu iliyo kwa ajili ya kubofya ili kuandika kiasi unachokihitaji, na nyingine kwa ajili ya kukingia maziwa.

Ndani ya jengo kubwa la biashara ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: seti za makochi zenye rangi ya kijivu na bluu ikiwa na mito yake, meza na viti vya kukalia kwa ajili ya kulia chakula pamoja na mapambo mbalimbali.

Ndani ya jengo la biashara, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za samani, kama vile; makochi ya kisasa yenye rangi ya kijivu ambayo ina mito yake, Meza ya sebuleni ambayo ipo juu ya zulia na kwa nyuma kuna viti vingine vya aina tofauti.

Eneo la uwazi la mfanyabiashara wa bidhaa za samani ambaye aliyepo karibu na barabara ya lami, kuna meza ya kulia chakula ya mduara yenye viti vinne ambayo imepangwa kwa nje, kwa ajili ya kuonesha wateja.

Eneo la ndani la wauza samani ambapo kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kama vile: siti tofauti za makochi yenye rangi ya dhahabu, kahawia na kaki, meza yenye vistuli vyake pamoja na picha za maukutani.

Ndani ya jengo kubwa lenye ukuta na nguzo nyeupe, kuna bidhaa mbalimbali za samani zinazouzwa kama vile makochi yenye mito yake, na pia kuna mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kijani akiwa anapanga vizuri mito hiyo.

Kwenye duka la biashara la muuza samani, kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa zinazouzwa. Kama vile seti za masofa ya kisasa, yenye rangi nyeupe na kijivu, ikiwa na mito yake yenye nakshinakshi za dhahabu, na kwa pembeni kuna makochi yenye rangi ya waridi na bluu.

Ndani ya mgahawa uliopo hotelini, kuna mpishi mkuu aliyevaa kofia kubwa nyeupe ameshikilia sahani yenye chakula. Na pembeni yake kuna wahudumu wa kike waliovaa sare, huku mmoja wao na yeye ameshikilia sahani iliyo jaa chakula; na kwa mbele kuna viti vya kukalia.

Eneo la biashara, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za asili zilizotengenezwa na shanga kama vile; heleni na mikufu pamoja na kinyango kukubwa cha pundamilia na vyungu vidogo na eneo hili lipo sokoni.

Eneo la biashara la muuza genge ambalo lipo mitaa ya sokoni, amepanga bidhaa mbalimbali anazouza, kama vile matunda, matikiti maji, ndzi na maepo chini ya miamvuli mikubwa miwili yenye rangi nyekundu, na pia kuna wateja waliokuja kufanya manunuzi.

Mwanamke mmoja alievaa nguo nyeusi, amesimama karibu na eneo lake la biashara, ambapo anauza bidhaa mbalimbali za asili, kama vile mapambo ya majumbani, urembo wa wanawake, pamoja na picha za kuchora ,na eneo hili lipo sokoni.

Mitaa ya sokoni. Kuna mwanamke mmoja aliyevaa blauzi nyeupe ameinama kwenye eneo lake la biashara, huku akiwa anapanga bidhaa zake anazouza. Na vitu hivyo ni kama vile viazi mviringo, ambavyo vipo kwenye visado, pamoja na nyanya na karoti.

Mitaa ya sokoni, kuna duka dogo lenye ukuta mweupe ambapo ndani yake kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa, kama vile vyombo vya majumbani, mfano; mabirika ya kuchemshia maji, masufuria yenye mishikio, makontena ya rangi tofauti, na pia kuna wateja wakifanya manunuzi.

Mwanaume mmoja amesimama sehemu ya chini ya jengo la ghorofa, ambalo limejengwa kwa kisasa, na kwa juu lina baraza lililozungushiwa na uzio wa vioo, na jengo hili linaweza kutumika kama makazi au ofisi.

Kwenye moja ya maduka yaliyokuwepo ndani ya jengo kubwa, kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile: magauni yenye rangi nyeupe na njano kwa ajili ya watoto wadogo, pamoja na viatu aina ya sendo; ambavyo vimetundikwa kwenye vyuma vyeusi.

Mashati mengi yenye rangi mchanganyiko, ambayo yanaweza kuvaliwa na wanaume au hata wanawake, yametundikwa kwenye chuma kikubwa kichopo ndani ya moja ya maduka kwenye jengo kubwa, na mashati haya yanauzwa.

Ndani ya moja ya maduka kwenye jengo kubwa, kuna magauni mengi yenye rangi tofauti, yametundikwa kwenye vyuma, na pia kuna midoli iliyovalishwa nguo mchanganyiko, na kwa nyuma kuna sehemu ambako wamepanga nguo za kulalia.

Moja ya maduka ambayo yapo ndani ya jengo kubwa, ambapo kwa juu kuna bango kubwa, na jina lake linaloitwa "WOOLWORTHS ", pia na milango mikubwa ya vioo. Kwa ndani kuna midoli mingi iliyovalishwa nguo tofati kama vile magauni yenye rangi ya njano na mauamaua.

Ndani ya moja ya maduka kwenye jengo kubwa, ambalo lina ukuta na nguzo nyeupe. Kuna nguo mbalimbali zinazouzwa, ambazo zimetundikwa kwenye vyuma. Na pia kwa juu kuna midoli mitatu, moja ya rangi ya njano, mwingine uwaridi, mwingine nyeusi na nyeupe.

Ndani ya duka kubwa, kuna eneo ambalo lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya watoto, kama vile mavazi yao yenye rangi tofauti, viti vya kukalia, viti vya kutembelea pamoja na nepi za watoto.

Kwenye moja ya eneo ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa mbali mbali zimepangwa kama vile; viti vya plastiki vyenye rangi mchanganyiko, baiskeli kwa ajili ya watoto na wakubwa na mipira ya miguu yenye rangi tofauti ambayo imewekwa ndani ya kikapu hutengenezwa na chuma.

Ndani ya duka kubwa lenye ukuta mweupe, kuna kaunta nyingi ambazo zimejaa bidhaa mbalimbali kutoka makampuni tofauti na kwa mbele kwenye eneo la kaunta kuna kompyuta nyeusi kwa ajili ya kuandikia bidhaa zilizonunuliwa na wateja.